Ng'ombe yuko ndani ya zizi lililosongoshiwa, uzio wa mbao. Na karibu kuna watu wawili wasimama upande wa nje wa uzio, wakimwangalia au kushughulika naye. Mandhari ya nyuma huyaonyesha eneo lenye kijani kibichi. Kuna majani, miti na mazingira yanayoonekana ya mashambani.

Katika picha hii kuna ng'ombe mkubwa wa maziwa ambaye amesimama huku akikula. Ng'ombe huyu anakamwa kwa kutumia mashini na maziwa yake kupitishwa kwa mabomba na kuhifadhiwa kwenye mtungi nyeupe.

Mtu ameshika mahindi yaliyofunwa, yaliyowekwa juu ya ardhi ya udongo, mahindi haya yanaonekana kuwa katika hali nzuri yakiwa yamekauka huenda kwa ajili ya kihifadhi au kuuza, mazingira haya yanatoa taswira ya mafuno ya kilimo cha kijijini yakionyesha kazi halisi ya mkulima au mfanyi biashara wa mazao.

Katika picha hii kuna ng'ombe ambayo amefungwa, ng'ombe huyu anaonekana kua anaugua ugonjwa ngozi kwa kua ngozi yake umeonekana kua na upele mwingi na pia afya yake inaonekana kudhorora sana kwa kua amekonda.